Umati mkubwa wa watu, mashabiki wa soka, wamekusanyika uwanjani, mtu mmoja katikakati amepaka rangi mwili wake kwa kijani na nyeupe huku akivaa kaptura nyeupe. Watu wengine wamevaa mavazi ya kijani.

Wanaume wawili wanasimama karibu wakitazamana na wakiongea. Wamevaa mmoja la suti na mwingine vazi ya kihukumu na wigi ya asili.

Ofisi ya HUDUMA inayofanya kazi na wateja. Kila mtu amevaa barakoa. Mabango yenye nembo ya HUDUMA na ballon za kijani zinapatikana. Wafanyakazi wanaonekana wakihudumia wateja kwa bidii.

Wafanyakazi wa Huduma Kenya wakiwa wamevalia sare na barakoa. Wamekaa mbele ya kompyuta. Wanaonekana wakiwahudumia wateja kwa umakini. Bango lenye maandishi Towards service excellence inaonekana ukutani nyuma yao.

Mawakili wawili wanazungumza kwenye jukwaa, wakishika vitabu na karatasi. Chini, kundi kubwa la mawakili wapya wakiwa wamevalia majoho meusi na pia wamesimama kwa pamoja nje.

Kundi la wanaume wanaonekana wakisherehekea kwa furaha , wengine wameshikilia bendera ya Kenya na wengine wameshikilia maua, wote wameshika mikono juu kwa ishara ya ushindi.

Wateja wakiwa wamevalia barakoa, wahudumiwa katika ofisi ya Huduma Kenya, mwanamume mmoja amesimama mbele ya meza akiongea na mwanamke , aliyesimama, wafanyikazi wengine wawili wanahudumu kwenye computer zao.

wachezaji wa timu ya soka wakiwa wamevalia jezi za njano na nyekundu wanapiga makofi kwa mashabiki walioko jukuani. Mashabiki nao wanarushiana mikono na kusherehekea ushindi. Wote wako kwenye uwanja wa mpira, na hali ya hewa inaonekana ya mvua.

Mwanaume amevalia suti na tai. Amebeba kitabu juu. Karibu naye amesimama mwanamke. Inaonekana ni shughuli ya kuapishwa ama shughuli ya kiserikali.

Uwanja umejaa mashabiki waliyovaa mavazi ya kijani. Mwanaume mmoja amevalia kofia ya kijani iliyoandikwa KDF. Akiwa ameshika, kitu cha kijani juu ya kichwa chake, wengine wamevaa miwani ya kijani.

Jalada la wasilisho la mahama ya Kenya. Juu ya kulia kuna nembo ya Kenya na nembo ya Judiciary . Katikati kuna maandishi ya State of The Judiciary and the administration of justice .

Wachezaji kadhaa wa mpira ya miguu, wakiwa wamevalia jezi za buluu za BANDARI FC , wanasherehekea. Wamekusanyika pamoja wakikumbatiana na wakigongana vichwa wakionyesha furaha kubwa baada ya kufunga bao.

Pasipoti nyingi za Kenya zimepangwa kwenye sanduku kadhaa za kadibodi. Kila rundo la pasipoti imefungwa kwa mpira. Kwenye meza kuna chupa kusafishia mikono na kalamu.